Viatu hizi inasaidia sana watoto kwa kucheza na kukimbia. Wengine wanatumia kama kusafiri kwa mahali ambapo njia yenyewe ni safi.

Pesa ni kitu muhimu sana kwa binadamu. Watu wafanye kazi aina yoyote ambayo wanaweza wakafanya ili wapate pesa, kwa sababu pesa inaweza saidia mtu kukula, kulala mahali, na kutumia aina zote na mbinu zote.

Matunda ni vitu muhimu sana. Na wanaofanya biashara ambao wanafanya kazi ya kununua matunda na mboga, wanafaa wapiliwe mahali poa pa kuuzia vitu vyao.

Mvua inaweza ikaleta hasara nyingi sana. Kwa sababu mvua ya mafuriko inaweza sababisha kifo na kuharibu mali za wenyewe. Na watu kukosa mahali pa kulala na pia nguo za kuvalia.

Pesa ni kitu muhimu sana. Watu wanafaa wafanye kazi ambapo wanaweza wakafanya ili wapate na wauunde pesa. Kwa hiyo pesa unaweza ukanunua kitu chochote ambacho unachohitaji.